Mimea imepangwa kwa safu ndani ya mfumo wa chafu ikikua kwa kutumia mbinu ya haidroponiki bila udongo mwingi. Miundo ya mbao inasaidia mimea kusimama wima na majani yake yanaonekana kuwa na afya njema. Kifuniko cha plastiki juu ya chafu hudhibiti hali ya hewa, huhakikisha mazingira bora kwa ukuaji.

Bustani ya wima inaundwa kwa kutumia mabomba ya plastiki, yaliyopangwa kwa safu. Hii ni katika juhudi za kukuza kilimo endelevu na matumizi bora ya nafasi ikitumia ukulima wa hydroponiki. Kila bomba lina mashimo yaliyopandwa mimea mbali mbali na matokeo yake ni mandhari yenye kijani kibichi na mimea iliyostawi vizuri.

Mimea imepandwa kwenye ndoo ya plastiki iliyowekwa kwa uangalifu juu ya stendi ya mbao, ikiashiria mbinu ya umwagiliaji maji ya hydroponiki. Mandhari ya nyuma ina uoto wa kijani kibichi uliojaa miti na majani, ukizidisha mvuto wa mazingira ya asili.

Ndani ya chumba maalum cha kilimo kilichofungukwa mfumo wa kisasa wa Hydroponic umewekwa kwa mstari. Bomba saba ya plastiki imepangwa kwa mradi kila mmoja nikiwa na mashimo ambamo mimea imemea. Mabomba madogo yameunganishwa kwenye kila bomba kuu yakisambaza maji, virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mbinu ya kisasa ya haidroponiki inaonyesha mimea ikikua kwenye mabomba ya plastikii yaliyopangwa kwa mteremko bila kutumia udongo. Kila bomba lina mashimo maalumu ambapo mimea imepangwa na maji yenye virutubisho hupita kwa mtiririko wa kudumu ili kulisha mzizi moja kwa moja. Safu za mabomba zimepangwa kwa ustadi kila moja juu ya mwingine kuruhusu matumizi bora ya nafasi na mwanga.

Mfumo rahisi wa kilimo cha kutumia mbinu ya hydroponic ambao mboga zinaota kutoka kwenye matundu ya chombo cha plastiki kilichowekwa juu ya chumbo kingine. Uzio wa mbao ulio nyuma yao unaashiria mazingira ya nyumbani au sehemu tulivu ya kilimo mseto.

Mtu mmoja nahudumia mimea kwa mazingira ya bustani ya kisasa, kuonyesha mfumo wa kilimo kutumia mabomba ya plastiki yenye mashimo makubwa ya kupandia. Ako na mkebe na ndoo ya kumwagilia maji mkononi. Nyuma yake kuna kuta ya mabati na mimea mingine iliyopandwa ardhini, ikionyesha mchanganyiko wa mbinu za kilimo.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi imepandwa katika mabomba meupe ya plastiki yaliyo na mashimo maalum yakielekezwa kwa safu mlalo nabihi. Muundo huu wa kisasa unaonyesha mfumo wa hydroponiki unavyotumika kwa kilimo endelevu katika mazingira ya mijini au eneo ya changamoto la udongo na maji. Mabomba hayo yameinuliwa juu ya ardhi kupitisha maji yenye virutubisho.

Mabomba meupe yamepangwa kwa usawa yakibeba mimea ya lettuce inayochipua kwenye mashimo maalum. Mfumo huu wa haidroponiki hautegemei udongo badala yake virutubisho hutolewa moja kwa moja kupitia maji yanayopita ndani ya mabomba. Muundo huu unaonyesha ubunifu wa kilimo cha kisasa chenye lengo ya kuokoa maji na kuongeza uzalishaji.

Mpangilio wa bustani wima, unaonyesha mabomba matatu myeupe ya plastiki yaliyowekwa kwa mlalo, kila mmoja likiwa na mashimo kadhaa ambamo, mimea mbalimbali imepangwa, kufuata mfumo wa haidroponiki ambayo ni mbinu bunifu ya kilimo cha kisasa.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha wima kwa kutumia teknolojia ya haidroponiki. Majani ya mboga yanachipuka kutoka kwenye nafasi maalum ya mfumo huu. Mimea inaonekana kuwa na afya nzuri na mandhari ya nyuma imefifia kuashiria kuwa mfumo huu uko katika mzaingira ya nje.

Mazingira ya kilimo cha kisasa ambapo watu wawili wanafanya kazi ndani ya chafu iliyobobea kwa teknolojia ya hydoponiki. Mimea ya kijani kibichi imepangwa kwa safu ikiwa imeshikiliwa na kamba nyeupe kutoka ,juu huku mizizi yake ikipokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji yaliyodhibitiwa.

Mboga za majini zinakuzwa kupitia mfumo wa hidroponiki. Viungo vyeupe vimewekwa juu ya kreti nyekundu, kila kimoja kikiwa na mimea inayokuwa kwa ustawi katika hatua mbalimbali. Mabongwa imeunganishwa kwenye vyombo hivyo kwa ajili ya kusambaza virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mimea ya kijani kibichi imepangwa kwa safu ndani ya chafu yenye fremu ya chuma. Na baa la blastiki linalopenyenza mwanga. Mazingira yameonyesha mbinu za kisasa za ukulima wa viwanda, zenye lengo la kuongeza tija na kudhibiti hali ya mazingira ya ukuaji wa mazao. Ndani ya uchafu mkulima anaonekana kujishughulisha na shughuli za kila siku za kilimo.

Banda kubwa la kuku limejengwa kwa ustadi likiwa na mabanda ya chuma yaliyopangwa kwa safu kila moja likiwa na sehemu za kulishia na kumlishia kuku kwa mbinu za kisasa za kilimo cha viwand, kuashiria lengo la kuongeza uzalishaji wa mayai na nyama kwa kiwango kikubwa.

Kilimo cha viwanda kinachotumia teknolojia kuongeza uzalishaji wa uyoga kwa njia endelevu na yenye tija. Ndani ya chumba, rafu za chuma zimepangwa kwa safu na zimejaa mitungi ya plastiki iliyo na substrate maalum ya kukuza uyoga. Uyoga mweupe umemea kwa uwingi ukiashiria mazingira yaliyodhibitiwa kwa ufanisi.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa lenye paa refu na miundo ya boriti, kuku weupe wamejaa kwa wingi katika mifumo ya uzalishaji wa kisasa wa kuku unaolenga soko ya biashara. Mfumo ya kulishia na kunyweshea maji unaonekana imewekwa katikati ya banda likahakikisha usambazaji wa chakula na maji kwa ufanisi.

Trekta nyekundu limeegeshwa katikati ya shamba la mizabibu. Trekta hilo laonekana likielekea moja kwa moja kwenye kamera, likiwa na matairi makubwa na bomba la moshi lililo juu. Pande zote mbili za trekta kuna mistari ya mizabibu iliyopangwa kwa mpangilio mzuri.

Shughuli za kilimo cha viwanda zinaonyesha kukusishwa na uzalishaji mkubwa wa mazao kwa ajili ya soko. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi shambani, mmoja akiwa karibu akikichukua mazao na kubeba kikapu kilichojaa mazao yanayoonekana kama mahindi makongwe. Huku mwingine akiwa pembeni akifanya kazi kama hiyo.

Trekta ya kijani yenye matairi ya manjano inaendeshwa na mkulima shambani ikiwa na jembe la kisasa lililo unganishwa nyuma yake likigeuza ardhi kwa usahihi mkubwa udongo umevunjwa vunjwa kwa sawiwa ishara ya maandalizi ya kilimo cha viwanda kitaalamu.

Wakulima watatu wako shambani wakifanya kazi ya kuvuna au kupalilia mimea ya kabichi. Wanaonyesha juhudi za kilimo cha viwanda kinachotegemea nguvu na kazi ya binadamu. Shamba kubwa lililojaa kabichi linaonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa unaolenga soko la ndani au nje.

Ufugaji wa kuku ndani ya banda kubwa unaonyesha mfumo wa kisasa wa kilimo cha viwanda. Kuku wengi wamejazana kwenye sakafu yenye miranda huku mfumo ya kunyweshea maji na kulisha chakula ikining'ininia kutoka juu. Vyombo vya plastiki vyekundu vinatumika kwa ajili ya huduma hizo vikionyesha matumizi ya teknolojia rahisi lakini yenye ufanisi.

Migomba ya ndizi imepangwa kwa usahihi kwenye mistari yenye nafasi ya kutosha kati ya mimea, jambo linalowezesha upatikanaji rahisi wa mwanga na harakati za kiutunzaji. Mpangilio wa shamba unaashiria matumizi ya mbinu za kisasa za kilimo cha kibiashara lenye lengo la kuongeza tija na udhibiti mazingira ya ukuaji wa mimea.

Wafanyakazi waliovaa sare za kijani na kofia nyeupe wanaonekana wakichambua na kupakia parachichi kwenye maboksi ya karatasi kwa kutumia mfumo wa mkanda wa kusafirisha bidhaa. Parachichi nyingi zimepangwa kwenye mkanda huo zikisubiri kuchakatwa. Nyuma inaonyesha kreti nyekundu zilizopangwa zikionyesha maandalizi ya usafirishaji au uhifadhi wa mazao hayo.

Mimea ya nyanya imepandwa kwa ustadi kwenye udongo vikionyesha hatua mbalimbali za ukuwaji. Nyanya zingine bado za kijani kibichi nyingine zimeanza kubadilisha rangi na chache zikiwa nyekundu kabisa. Muundo wa shamba huu unaashiria uzalishaji wa kiwango cha juu kwa sababu ya biashara.

Shamba lililolimwa kwa mpangilio wa matuta yaliyotenganishwa na mitaro iliyojaa maji, ishara ya mfumo wa umwagiliaji unaotumika. Pembeni mwa shamba kuna uwoto wa kijani, miti na majengo machache kama nyumba au vibanda. Anga ni safi bila mawingu hali inayoashiria mazingira ya asubuhi au mchana wenye jua.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaendeshwa kwa muundo wa mzunguko, ukitumia mabomba marefu yaliyounganishwa kwenye gari la magurudumu makubwa. Mabomba haya hutawanya maji sawasawa kupitia vinyunyizio vidogo yakiranda shamba refu lililostawi. Uwanja huo unaonekana tambarare, ukiashiria ufanisi wa teknolojia hii katika maeneo makavu au yenye ardhi kubwa ya kilimo.

Shamba lililotunzwa vizuri lenye mistari ya mimea ya kijani kibichi, inayokua kwa mpangilio. Mfumo wa umwagiliaji unatumika ili kumwagilia mimea maji, ambapo maji hupita kati ya mistari ya mimea. Mbele kuna mabomba na mipira ya plastiki, inayoonyesha chanzo cha maji kwa ajili ya umwagiliaji.

Mfumo wa unyunyiziaji maji wa matone uliowekwa shambani. Bomba kuu jeupe linapita katikati ya shamba likiwa na mrija midogo ya rangi nyeusi na unaotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea. Mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri katika mistari na udongo unaonekana kuwa umetayarishwa vizuri. Mfumo huu unasaidia kupunguza upotevu wa maji kuongeza tija ya mazao.

Mfumo wa umwagiliaji matone ulio wekwa shambani. Mistari ya udongo imepangwa kwa mpangilio kila mistari ukiwa na bomba jeusi la matone inalotoa maji moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea. Pembeni pana rodi la bomba ambalo baado halijatumika pamoja na vipande vya bomba vilivyo tawanyika karimu. Mfumo huu ni mfano bora wa teknolojia ya kisasa inayosaidia kupunguza matumizi ya maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa mifereji unaonyesha maji yakitiririka kati ya mistari ya mimea yakinyunyuzia mazao yaliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Mimea inaonekana kuwa ya afya njema ikiwa na rangi ya kijani kibichi. Mfereji imechimbwa kwa ustadi ili kuhakikisha maji yanayofikia mimea kwa ufanisi jambo linaloonyesha matumizi bora ya teknolojia ya kilimo.

Shamba la kilimo limewekwa bustani ya mimea iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Mandhari yanaonyesha muundo wa umwagiliaji wa zege ambapo maji yanapita kupitia mabomba na mifereji kuelekea kwenye mimea. Shamba inaashiria mazao ya kijani yanayokua kwa usawa.

Shamba la kilimo laonekana likiwa na mistari ya mimea iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Mfumo wa matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji wa maji umewekwa ukiwa na mabomba yanayopita kando ya mistari ya mimea. Maji yanatiririka kupitia mifereji kati ya mistari hiyo, kusaidia kumwagilia mimea ambayo bado iko katika hatua za awali za ukuaji.

Shamba la kilimo lenye mistari ya mimea iliyopandwa mpangilio mzuri. Kati ya mistari hiyo kuna mfereji wa maji unaonyesha kuwa shamba hili linatumia mfumo wa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu mwingi ukionyesha kuwa huenda mvua imenyesha au maji yamemwagwa hivi karibuni. Mimea inaonekana kuwa na afya nzuri na kijani kibichi.

Shamba limeganywa katika mistari ya kupanda mimea kwa mpangilio wa kitaalamu. Mabomba ya umwagiliaji wa maji yamewekwa kwa usawa kati ya mistari ya mimea yakionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji ili kuhakikisha matumizi bora ya maji. Baadhi ya sehemu zina mimea ya kijani inayokua huku maeneo mengine huku maeneo mengine yakiwa tayari kwa kupandwa.

Mfumo wa unyunyizaji maji unafanya kazi kwenye shamba lenye mimea michanga ukitumia mabomba meusi yaliyopangwa kwa ufanisi sambamba na mistari ya mimea. Teknolojia hii ya kisasa husaidia kupunguza upotevu wa maji na kuhakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha.

Katika shamba lililoandaliwa kwa ustadi, mimea michanga imepandwa kwa laini zilizonyooka. Mabomba ya umwagiliaji yamewekwa sambamba na mistari ya mimea yakitoa maji kwa kila miche. Udongo unaonekana kuwa na nyufa katika maeneo mengine ishara ya ukame.

Shamba lililopangwa kwa ustadi likiwa na mistari kadhaa ya mimea inayokua. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa kupitia mipira meusi inayopita kando ya kila mstari wa mimea. Mandhari ya nyuma ina miti na moto mengine na eneo lote limezungushiwa uzio kwa ajili ya usalama au kuzuia wanyama

Mabomba ya plastiki yenye rangi nyeusi na samawati yamewekwa ardhini, yakisambaza maji kwa mimea midogo ya kijani inayoota karibu. Mfumo huu wa unyunyuzaji maji unaonyesha matumizi ya teknolojia, rahisi na bora katika kilimo cha kisasa ukilenga kuongeza tija. Vali za samawatii zimeunganishwa kwenye mabomba hiyo, ili kudhibiti mtiririko wa maji kwa usahihi.

Mabomba ya plastiki yamewekwa ardhini ndani ya chumba cha kitaalum yakisambaza maji kupitia vichwa vya kunyunyizia vilivyopangwa kwa mpangilio. Mimea michanga imepangwa katika mistari sambamba na mabomba hayo yakipokea maji moja kwa moja kwenye mizizi. Ardhi ina unyevu unyevu inaonyesha ufanisi wa mfumo huu wa umwagiliaji wa kisasa.